Chumba maalumu kinachotumika wa ajili ya matibabu hasa ya meno, mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakiendelea kumchunguza, mmoja akimulika na mwingine akiingiza vifaa maalumu ndani ya kinywa chake ili baadae kugundua changamoto anayopitia na kupewa huduma.

Chumba maalumu kwaajili ya matibabu hasa ya meno mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakizidi kumchunguza ili kutaatua tatizo na kumpatia huduma

Taka ngumu aina ya majani makavu yaliyopukutishwa toka kwenye miti zikichomwa katikati ya shamba, huku moshi unaotoka unasambaa kwa wanajamii na kuhatarisha afya zao kupata magonjwa kama vile kifua kikuu.

Mwanamke mkulima akiwa shambani kwake, anaendelea kuimwaga mbolea aina ya samadi, inayotokana na vinyesi vya wanyama, kama vile; mbuzi, ng'ombe na kondoo ili kuweza kustawisha mazao yake.

Mazingira ya nje ya hospitali, wamejaa watu tofautitofauti walioleta wapendwa wao na wengine ambao wameshatibiwa wakijiandaa kurudi nyumbani, huku pembeni yameegeshwa magari maalumu yanayotumika pale inapotokea dharura.

Ndani ya chumba cha daktari kijana wa kiume ameketi mbele ya daktari, huku mwanadada daktari amesimama akaingiza moja ya kifaaa kwenye kifua chake na kugunua kuja kumtibu

Chumba maalumu kinachotumika kwaajili ya upasuaji madaktari wanamfanyia huduma ili kumshona kurudi kwenye hali ya kawaida

Mwanamke daktari wa magonjwa ya akili, ameketi ameshika daftari na kalamu, akisikiliza kwa makini na kuandika maelezo yote anayoyatoa mgonjwa, aliyeketi mbele yake.

Kinamama wengi wamejaa ndani ya chumba maalumu, kinachohusika na matibabu ya watoto, huku mwanaume mmoja mhudumu wa afya akisimama mbele yao na kuendelea kuwapatia huduma tofautitofauti walizozifuata .

Ndani ya wodi maalumu, inayojihusisha na watoto, mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi yake ya bluu, baada ya kumfanyia mtoto vipimo na uchunguzi mbalimbali, sasa amemrejesha kwa mama yake aliyelala kitandani.

Wodi inayohusika na watoto, mama ambae ndio ametoka kujifungua amembeba mwanae akimtazama huku akimfurahia muda mfupi kabla ya kuruhusiwa na kurejea nyumbani.

Chumba kinachotumika kwaaajili ya matibabau hasa ya meno, mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakiendelea kumchunguza kwa kuingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili kugundua tatizo lake.

Wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya matibabu ya watoto. Mama aliyemleta mwanae amelazwa kitandani, anamtazama kwa makini wakati ambao anaendelea kupatiwa huduma.

Ndani ya wodi ya watoto, mama baada ya kujifungua salama ameletewa zawadi mbalimbali kama vile kanga, vitenge, pamoja na mashuka ya kimasai ili kumpongeza.

Wataalamu wa afya, waliokita kambi yao katikati ya mitaa ili kuendelea na zoezi la kuwapatia wanajamii chanjo inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yale yanayoambukiza.

Wahudumu wa afya walioweka kambi yao mtaani, wanaendelea kuwapatia watoto chanjo inayo wasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, hasa yale yanayowaletea ulemavu wa kudumu hasa wa miguu.

Mhudumu wa afya amesimama mbele ya watoto wa chekechea waliopanga mstari, wakija mmoja mmoja na kufungua vinywa vyao, ili awawekee matone ambayo yanawakinga na magonjwa mbalimbali, kama vile surua.

Wahudumu wa afya wakiwa wamekita kambi yao mtaani, Wanaendelea kuwapatia watoto chanjo tofautitofauti, zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa Yale yanayosababisha ulemavu wa kudumu.

Zao la biashara aina ya vitunguu swaumu, tayari vimewekwa kuanza utengenezaji wa dawa za asili, ambazo zinatibu magonjwa tofautitofauti, hasa yaliyoshindikana hospitalini.

Dawa mbalimbali za asili zikiwa mezani na nyingine ndani ya vyombo, tayari kuwahudumia wagonjwa tofauti tofauti hasa wale wenye magonjwa yasiyotibika hospitalini.

Dawa mbalimbali za asili zinauzwa sokoni zinazotibu magonjwa mbalimbali yaliyoshindikana hospitali aswa kule ambapo huduma zipo mbali

Mimea mbalimbali iliyopandwa na kumwagiliwa vizuri na sasa imestawi, ambayo hutumika kutengenezea dawa za kiasili hasa zile zinazotibu vidonda vya tumbo.

Zao la biashara aina ya papai, likiwa tayari limechumwa na kukatwa lenye kuvutia vizuri, huku mbegu zake zikitumika kutengeneza dawa mbalimbali za asili, zinazotibu magonjwa tofauti tofauti hasa yale yaliyoshindikana hospitalini.